Matabibu na wataalamu wa afya ya kinywa wakiendelea kumuhudumia mgonjwa wao, kwa kutumia njia za kisasa na zakitaalamu zaidi zinazohusisha matumizi ya vifaa vya kitekinolojia, na umakini wa hali ya juu ili kuhakikisha mgonjw ahuyo anapatiwa huduma stahiki.

Mtaalamu wa afya ya kinywa akiendelea kumkagua mgonjwa wake, kwa kutumia vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia zaidi na umakini wa hali ya juu ili kuhakikisha mgonjwa huyu anapatiwa huduma stahiki.

Matabibu hawa ambao ni wataalamu wa afya ya kinywa, wakiendelea kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalam za kiteknolojia zaidi zinazohusisha matumizi ya vifaa vya kisasa. Kuhakikisha wanampatia mgonjwa huyo huduma stahiki kulingana na maradhi yake, huku wakitumia umakini mkubwa kulifanikisha zoezi hilo.

Mtaalamu wa afya ya kinywa, akiendelea kumtibu mgonjwa huyu kwa kutumia njia za kisasa na za teknolojia, zinazohusisha matumizi ya vifaa vya kisasa na vya teknolojia zaidi, ili kuweza kuhakikisha mgonjwa huyu anapatiwa matibabu stahiki.

Mtaalamu wa afya ya kinywa akiendelea kumuhudumia mgonjwa wake kwa kutumia njia na vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia zaidi, vitakavyomwezesha kumpatia mgonjwa huyo huduma stahiki kulingana na maradhi yake.

Mwanamke huyu ambaye ni muuguzi katika hospitali inayotumia njia za kisasa na za kiteknolojia zaidi kuwahudumia wateja wake, akiendelea kuangalia maendeleo ya mwanamke huyu kwa kutumia vifaa hivyo.

Wataalamu mbalimbali wa afya wakiendelea na zoezi la upasuaji kwa mgonjwa huyo kwa kutumia njia za kisasa na za kiteknolojia zaidi, zinazohusisha matumizi ya vifaa mbalimbali vya kisasa na umakini mkubwa, ili kuhakikisha mgonjwa huyo anapatiwa huduma stahiki.

Dawa za asili zilizotengenezwa kutokana na mitishamba. Matumizi ya dawa za asili ni muhimu sana na yenye kushauriwa na madaktari kufanyika kwani yameepukana na matumizi ya kemikali katika uandaaji wake.

Mmea uliokuwa na kustawi vizuri unaotarajiwa kuweza kutumika katika shughuli ya kuandaa dawa ya asili itakayohusisha matumizi ya mtu huo. Matumizi ni mazuri kwani yameepukana na matumizi ya kemikali katika uwaandaji wake.

Dawa mbalimbali za asili zikiwa zimetengenezwa vizuri na kuwekwa kwenye vyombo maalumu vilivyotumika kwa ajili ya kuhifadhia dawa hizo. Matumizi ya dawa za asili ni muhimu na mazuri kwa ajili ya afya ya binadamu, kwani yameepukana na matumizi ya kemikali katika utengenezaji wake.

Dawa za asili mbalimbali zinazotokana na mitishamba zikiwa zimehifadhiwa kwenye vyombo maalumu vilivyoandaliwa kwaajili ya kufanikisha zoezi hilo. Matumizi ya dawa za asili ni mazuri na muhimu kwaajili ya afya ya binadamu kwani yameepukana na matumizi ya kemikali ya aina yeyote katika utengenezaji wake.